Watu kadhaa wamesimama karibu na sufuria kubwa wakihudumia chakula kwenye bakuli. Mmoja anamimina uji na uchuzi kwenye vyombo huku wengine wakishiriki zoezi la kusambazaji. Mandhari inaonyesha mshikamano wa jamii katika kugawa chakula.

Ng'ombe kadhaa wamelala ndani ya banda lenye kuta nyeupe na madirisha yanayoingiza mwanga wa asili. Wametandikiwa nyasi na wanazuiliwa kwa minyororo, huku baadhi yao wakiwa na alama za utambulisho maskioni. Mazingira ni ya shamba la maziwa.

Mizabibu ya ndizi za kijani imening'inia kwa uzito ndani ya shamba lililojaa mimea safi. Rangi za kijani inatuonyesha ndizi bado mbichi zinasubiri kukomaa. Mandhari inaonyesha hatua ya awali ya kilimo cha matunda.

Mtu anayesafisha ng'ombe kwa kutumia mpira wa maji, kwenye banda lenye sakafu ya zege na ng'ombe wengine waliopangwa kwa mstari. Baadhi yao wanakula kwenye matroli , hali ikonyesha utunzaji wa mifugo.

Mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani, zinaning'inia kwenye mmea zikizungukwa na majani mapana ya kijani kibichi. Hii ni hatua ya awali kabla ya kuvuna. Inaonyesha uzalishaji wa kilimo cha ndizi. Mazingira haya yanasisitiza uhalisia wa mashambani.

Wanaume kadhaa wanachambua mafunda ya karanga kwenye kitambaa kikubwa kilichotandazwa chini. Mazingira ni ya kijijini yakionyesha shughuli za kilimo na usindikaji wa mazao. Mandhari inakisi kazi ya pamoja na shughuli za kiuchumi.

Wafanyakazi wawili wanamimina maziwa kwenye chombo cha kuchakata ndani ya kiwanda cha maziwa. Mitungi mikubwa ya maziwa imepangwa nyuma na watu wengine wanasimama karibu wakitazana. Mazingira yanaonyesha shughuli za uchakataji wa maziwa kwa mikono.

Mahindi yaliyokaushwa yamening'inzwa ukutani kwenye mazingira ya kijijini, chombo cha manjano kimewekwa kwenye rafu ya mbao karibu na mahindi hayo, mazingira haya yanaonyesha mbinu za jadi za kuhifadhi mazao.

Mimea ya ndizi changa imepangwa kwa safu kwenye shamba lilitengenezwa vizuri. Majani yake ni mapana na ya kijani kibichi. Yakionyesha hatua za awali za kilimo cha ndizi. Shamba linaendelea hadi nyuma likionyesha uzalishaji wa kilimo.

Mtu aliyevalia koti la samawati, glavu nyeupe na kilemba anashughulika na mitungi ya chuma ya maziwa. Anaonekana akijaza au kukagua mitungi hiyo karibu na tanki kubwa la chuma. Mazingira yanaonyesha shughli za usindikisaji wa maziwa.

Mtu aliyevalia shati la samawati anavuna ndizi mbivu kutoka kwenye mgomba wenye majani makubwa na yenye kijani katika shamba lenye migomba iliyokomaa. Amesimama huku akiwa tayari kuvuna ndizi mbivu.

Shamba lenye mimea ya ndizi limejaa kijani kibichi, likiwa na anga safi na mawingu machache, sehemu ya udongo katikati inaonyesha maandalizi au upandaji mpya. Mazingira ni ya kilimo cha hali ya hewa ya tropiki .

Watu wamesimama karibu na mmea wa ndizi, huku mmoja akishika kishida kikubwa cha ndizi mbichi, bango la KCB Foundation na Ahadi Kenya Trust linaonekana nyuma, tukio linaonyesha juhudi za kijamii katika kilimo.

Ndizi mbichi zimetundikwa kwenye mmea wenye majani makubwa ya kijani. Zina madoa meusi madogo zikionekana bado hazijaiva. Mandhari inaonyesha mmea wenye afya katika hatua ya ukuaji wa ndizi.

Mikungu ya ndizi mbichi imekusanywa pamoja baada ya kuvunwa zikiwa bado na rangi ya kijani. Ndizi hizi ziko katika hatua ya awali kabla ya kuiva. Mazingira yanaashiria shughuli ya kilimo.

Mwanamke ameketi chini akikamua ng'ombe wa rangi ya kahawia, kwenye ndoo ya plastiki ya samawati. Amevaa sketi yenye mistari na shati ya rangi ya machungwa na kijani. Miguu ya ng'ombe imefungwa kwa kamba ili asiende huku akikamuliwa.

Ng'ombe amefungwa kwa kamba chini ya mti akiwa na vidonda vikubwa na uvimbe mwilini. Dalili hizi huashiria ugonjwa wa ngozi unaohitaji matibabu ya haraka. Mazingira haya yanaibua wasiwasi kuhusu ustawi wa mifugo na uangalizi wa kiafya vijijini.

Migomba mingi imepandwa kwenye udongo mwekundu majani yake ni mabíchi ma makubwa, shamba linaonekana kutunzwa vizuri bila dalili za magonjwa au uchafu. Mazingira ni ya shambani na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na safi.

Bakuli la plastiki lina maziwa yaliyo ganda au mtindi wenye muundo wa punje punje. Rangi ni nyeupe na muundo unaonyesha kuwa bidhaa ya maziwa iliyotengenezwa nyumbani kwa matumizi ya watu nyumbani pale kijijini.

Mtu ameketi kwenye kigoda akikamua ngombe kwa mikono akikusanya maziwa kwenye chombo cheupe. Ngombe yuko ndani ya zizi la mbao na mazingira yanaonyesha shughuli ya kilimo vijijini.

Changio la plastiki lina jalada jeupe linalofanana na jipini lililo chungwa huku kijiko cha chuma kikiwa ndani yake. Mandhari ni ya maandalizi ya chakula cha jioni kilichotayarishwa tayari kutumika kwa maandalizi ya chakula.

Mikono miwili inachanganya mchanganyiko wa chakula cheupe na cha kahawia kwenye bakuli kubwa la chuma kwa kutumia vijiko vya mbao. Maanthri ni ya maandalizi ya chakula kwa njia ya kijamii au ya kitamaduni.

Mikungu ya ndizi imechanua kwa wingi, majani yake makubwa ya kijani yakiashiria ustawi mzuri. Anga la nyuma lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Mazingira ni ya shamba lenye rotuba.

Migomba mingi imepandwa kwa mpangilio wa karibu, majani yake ni mabichi na makubwa. Watu wachache wanaonekana nyuma wakitembea kati ya mimea, hali ikionyesha shughuli za kilimo. Mazingira ni ya shamba lenye nyasi na udongo.

Kifungu cha ndizi tano kimewekwa pamoja zikiwa na rangi ya manjano angavu na ncha za kijani kidogo karibu na shan . Ndizi hizo ni mbivu, ngozi yake ni laini bila madoa na sehemu ya juu ya shina inaonekana kidogo. Mazingira ni safi na ndizi zinaonekana kuwa tayari kuliwa.

Ndizi zilizofunikwa kwa mfuko wa plastiki wa samawati zimetundikwa kwenye mmea uliojaa majani mabichi. Njia hii inalenga kuzilinda dhidhi ya wadudu na hali ya hewa na husaidia kupata mazao bora. Mazingira ni ya kilimo cha kawaida chenye ustadhi.

Shamba la migomba limepangwa kwa safu na linaonekana kutunzwa vizuri kun mistari ya kumwagilia maji kati ya safu na majani ya migomba ni mibichi na yenye afya. Na maadhari ya nyuma ina miti na mazingira ya mashambani

Ng'ombe wanne wamenaswa kwenye mashine za kukamulia chini ya dari la mabati huku wafanyakazi wawili wakihusika katika mchakataji wa maziwa. Vifaa vya kisasa vinaonyesha uzalishaji wa maziwa wenye mpangilio na usafi. Mandhari ni ya shamba la kisasa la mifugo.

Mtu aliyevalia shati nyeupe, anapanga ndizi nyingi zilizoiva mezani. Mtu anaonekana akizipanga kwa mikono. Mandhari ni ya kibanda cha matunda sokoni yanayouzwa katika mabango.

Mishale mingi ya ndizi zilizoiva zimetandazwa sakafuni kando ya ukuta huku kreti moja, ikiwa imejaa ndizi mbele. Mazingira yanaonyesha mavuno au maandalizi ya kuuza ndizi sokoni.

Mtu anamimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma hadi besheni jeupe. Nyuma kuna vyombo vingine vya maziwa, jengo lenye paa la kijani na miti. Tukio linaonyesha shughuli ya ukusanyaji au usambazaji wa maziwa.

Watu kadhaa wamesimama kwenye banda la maonyesho wakifuatilia maelezo kuhusu bidhaa na huduma za maziwa, vifaa vya kupimia na vyombo vya maziwa vimepangwa mezani, huku mabango ya Kenya Dairy Board yakionekana nyuma.

Mtu aliyevalia mavazi ya usafi anachuja maziwa kutoka ndoo ya chuma hadi kwenye kifaa maalum chenye bomba. Hatua hii inaashiria chakataji usalama wa maziwa katika mazingira ya uzalishaji wa vyakula. Mandhari ni ya kazi ya mahabara au kiwanda kidogo cha maziwa.

Mimea midogo ya migomba imepandwa kwenye mifuko nyeusi ya plastiki ikiwa na majani mabichi yaliyotandazwa vizuri. Mpangilio wake unaonyesha hatua ya awali ya kilimo kwa lengo la kuongeza au uzalishaji wa chakula.

Mkulima amevaa kofia na shati ya rangi ya samawati akihudumia mzabibu wa ndizi kwa kufunika kwa mfuko mkubwa wa manjano kahawia, mazingira ni ya shamba la ndizi lenye mimea mingi na kijani kibichi

Ng'ombe wawili wanapita kwenye njia ya chuma yenye uzio, wakionekana kuwa na maji mwilini. Pembeni kuna bomba la maji, likidokeza kuwa wameoshwa au kupozwa. Mandhari hii inaonyesha utunzaji wa mifugo shambani.

Watu wanawaongoza ng'ombe kupitia njia nyembamba ndani ya banda lenye paa. Wanatumia fimbo kuwashika. Huku miti na uoto wa asili ukiwa nyuma. Mazingira haya ni ya shughuli za kilimo cha kijijini.